Hili ni eneo la bandari ambapo kontena kubwa zimepakiwa juu ya trela la usafiri. Kuna mashini nzito au vifaa vikubwa vya kiwandani vikiwa kwenye trela hiyo tayari kusafirishwa. Kwa nyuma tunaona makontena mengi yamepangwa juu kwa juu pamoja na feni kubwa za bandari zinazotumika kupakia na kupakua mizigo kutoka kwa meli.

Uwanja wa michezo watazamaji wamejaa kwenye jukwaa wakitazama. Watu watatu wanaume wamesimama kupiga picha, wamevaa jezi zilizoandikwa Kenya. Kando yake kuna mwanaume aliyevaa jezi ya chini samawati juu rangi ya njano.

Tukio la kuapishwa kwa Rais. Mtu aliye katikati akiwa amevaa suti na akiapa kwa kushika Biblia ni Rais, huku mke wake akiwa pembeni akimshikia Biblia. Upande wa kushoto, kuna majaji waliovaa mavazi rasmi ya mahakama. Tukio linafanyika mbele ya umati mkubwa wa watu.

Eneo la pwani lililo na michanga tele kando yake kuna vitanda vya kulala ukibarizi maji ya samawati yaonekana ndani kukiwa na boti, watu wanatembea kwa mbali miti iliyonawiri imesimama ina majani ya kijani.

Bahari yenye mawimbi, dau lililosinama, mbingu yenye rangi ya samawati, ua uliochafuka kwa uchafu wa baharini. Miti,

Watu watano: mmoja mwanaume amevaa koti jekundu lenye mikono meupe, akishikilia mkono wa mwanamke aliyevaa nguo ya rangi rangi, ameachilia nywele, akitabasamu. Upande wa kulia, mmoja amevaa shati jeupe lenye kola nyekundu na ameeka miwani kifuani. Upande wa kushoto, wawili wanaongeleshana, mmoja mkono ukionekana kuwa juu.

Gari la kubeba mizigo yenye kichwa cheupe, upande wa kulia unaonekana miguu sita. Nyuma imebeba kontena ya kijivu iliyoandikwa "MAERSK". Upande wa kushoto kuna mlingoti umesimama na juu nyaya za umeme zikionekana zimepita.

Nyumba ya udongo wenye makuti. Mbele yake kuna mwanamke amesimama, na mifugo ambayo ni kuku na mabata. Kando yaani kuna miti imeangushwa chini, mwanaume akitembea, amevaa shati ya samawati na kofia. Miti yenye majani ya kijani kwa umbali kidogo.

Bahari yenye mwimbi madogo, watu wakiogelea wakiwemo watoto, watu wazima, wanawake, wanaume. Wengine wako ndani ya boti wakijivinjari, wengine wamesimama. Mbingu yenye mawingu ya rangi ya samawati.

Barabara kuna majengo ya ghorofa pande zote mbili za barabara na magari mbalimbali yameegeshwa ikiwa ni pamoja na matatu, gari binafsi na ya polisi. Watu wawili wakitembea. Hali ya anga ni ya mawingu na miti ya minazi inaonekana kwa mbali.

Wachezaji wa mpira wa miguu watano wamevaa jezi za kufanana za rangi ya njano, wawili wamevaa jezi ya rangi ya nyekundu mmoja, anaonekana kuruka juu kupiga mpira kwa kichwa kando yao kuna watazamaji wameketi kwenye viti vyekundu.

Jengo la Benki ya DTB lililoko karibu na barabara mbele ya jengo kuna kifusi na takataka, upande wa kushoto kuna miti na nyaya za umeme na picha imepigwa kutoka ndani ya gari.

Majengo yaliyo na rangi ya kuchakaa moja likiwa na rangi ya njano, kijani na nyeupe, barabara mwanaume anaonekana akitembea mbele yake gari limeegeshwa, mlingoti wa taa za barabarani nyaya za umeme zikionekana zikipita juu yake.

Bango la maelezo lililoandikwa, The Diani Beach Shopping Centre likiwa kwenye eneo la wazi lenye nyasi na miti, kulia kuna kioo cha gari na hali ya anga inaonekana kuwa kawaida bila mvua.

Watu wawili mmoja mwanaume akiwa amekaa kwenye kiti, amevaa shati jeupe lenye wekundu kidogo mikononi, shingoni amevaa begi. Mwanamke kando yake amesimama akiwa amevaa nguo yenye rangi tatu, juu nyekundu, nyeupe katikati, na chini nyeusi, pamoja na kofia nyekundu, akionekana akitoa alama za vidole.

Bara bara upande wa kulia, magari ya kibinafsi yameegeshwa, watu wakionekana wakitembea upande wa kushoto, magari mawili ya usafiri, majengo marefu manne, na nyumba ndogo ndogo zenye paa ya rangi ya nyekundu.

Ubao wa ishara wenye maandishi ya, "ACK St. Andrews Church, Malindi, Diocese of Mombasa". Miti, manyasi ya rangi ya kijani kando yake na milingoti iliyosimama.

Uwanjani wachezaji wawili wa mchezo wa kikapu, mmoja amevaa jezi nyeupe mwingine amevaa jezi ya kijani waking'ang'ania mpira. Kando yake kuna watazamaji waliokaa kwenye viti vyekundu. Kuna upande wa kushoto viti vya samawati vyenye havina watu.

Bustani ya miti yenye majani ya kijani mitatu ikiwa imekatwa vizuri kwa ustadi miongoni na minazi iliosimama, mabango matatu yenye maandishi tofauti, chini yake vimawe vidogo na barabara ya kupitia watu.

Bahari yenye rangi ya samawati, mbingu nyeupe, kando yake kuna mahali pakujituliza au kujivinjari, watu wamekaa, kupigwa na upepo wa bahari, wakiinjoa vinywaji au chakula.

Boti la rangi ya samawati lilioko juu ya maji, limebeba watu ndani. Watatu wamevaa kofia, wanaangalia chini ya boti ulikoekwa kioo cha kuonyesha samaki walioko ndani ya bahari.

Bango jekundu la matangazo lililoandikwa, JCC Women Ministry. Upande wa kulia kuna watu wawili, mwanamke na mwanaume. Mwanamke amevaa nguo nyekundu na mwanaume amevaa suti. Chini kuna namba iliyopeanwa ya kupiga na kuwasiliana nao.

Jengo kuukuu lililona ngozo sita zilizopakwa rangi nyeupe na rangi ya kijani chini. Ukumbi mkubwa miti ikiwa imezunguka na uwanja uliojaa michanga mingi, jua likionekana likitaka kuchomoza mbingu ya samawati.

Eneo la kupumzika lililo karibu na pwani lenye uzio mweupe wa mbao na njia ya kutembea ya mbao miti mingi ya kijani ina majani yaliyostawi na bahari kuonekana upande wa kushoto bango limewekwa kwenye nguzo likiwa na maelezo.

Umati wa watu waliopiga magoti kwenye uwanja, wakiwa wamevaa mavazi tofauti, wakionekana wakiwa kwenye swala. Manyasi ya rangi ya kijani, kwa mbali miti iliyosimama mikubwa, na magari tofauti tofauti.

Nyumba ya udongo yenye paa la makuti, dirisha moja. Kando yake, kuna mwanamke anayetembea akiwa amejifunga kanga ya rangi ya samawati. Kando yake mti ulio na majani ya kijani, kwa umbali kidogo kuna manyasi ya rangi ya kijani.

Waumini ndani ya kanisa wanonekana wakicheza ishara ya kua wanashangilia ushindi fulani mmojawao akiwa amebeba kombe la ushindi mbele kuna bango lililoandikwa Salvation Army Mombasa upande wa kushoto kuna pazia ya rangi nyekundu.

Hii ni sehemu ya mkahawa wa kifahari wenye mapambo ya kisasa. Kuna meza ya kulia chakula iliyoandaliwa vizuri na vyombo safi. Katika upande wa nyuma, kuna wapishi waliovaa sare nyeupe na mfanyakazi mmoja mweusi akiwa anahudumu. Taa nzuri zinaning'inia kutoka juu na ukuta una mapambo ya mbao.

Mnazi mdogo ulio na madafu mawili, chini jiwe lililokuwa ardhini, vililo na vinyasi vidogo vya rangi ya kijani, mbele kuna taa mbili za barabarani na miti mikubwa upande wa pili, na majabali yakionekana pia yamesimama.

Gari nyeusi imeegeshwa mbele, yake miti ya rangi ya kijani. Kando wanawake wanne waliovalia nguo za asili wakionekana wakicheza. Upande wa pili kuna mwanaume aliyevalia shati nyekundu. Mbele yake bango lililoandikwa "karibu".

Picha inaonyesha kivuko cha Likoni huko Mombasa Kenya ikisafirisha magari na abiria kuvuka kutoka pande moja wa abiria hadi mwingine. Nyuma kuna majengo ya ghorofa na mabango ya matangazo.

Chandarua chenye rangi nyeupe na nyeusi watu wameketi juu ya viti vya rangi nyekundu wengine wamesimama stuli, meza iliyofunikwa kitambaa cheupe taa zikimulika na vipaza sauti maombi yakiendelea.

Ni eneo la kina kifupi pengine kisiwa cha mchanga kinachoonekana wakati wa mawimbi madogo. Mashua ya mbao ikiwa kwenye maji ya rangi ya samawati karibu na fukwa. Watu wako ndani ya mashua na wengine wanasimama juu ya mchanga ndani ya bahari.

Huu ni uwanja wa ndege ambapo kuna ndege ya abiria imeegeshwa. Nyuma yake kuna miti na uwanja wa kijani. Mfanyakazi wa kiume aliyevaa sare za uasalama, pamoja na gari ndogo la mizigo.